Chumba kilicho na vifaa mbalimbali, pamoja na watu wawili waliovaa sare za rangi ya bluu, glavu, na barakoa. Wakitoa huduma ya meno, kwa mgonjwa alielala.

Wahudumu wakike wawili wa afya wakiwa wamevaa mavazi maalumu yatumikayo katika kutoa huduma mbalimbali za afya, wamesimama katika chumba cha kituo cha afya au hospitali kubwa.

Chumba kikubwa kilicho na madirisha yenye mapazia, ubao, meza, na taa, kikiwa na wafanyakazi mbalimbali wa hospitali ambao hutoa huduma za afya.

Wafanyakazi wa hospitali kama vile madaktar na manesi, wamevaa mavazi maalumu wakiwa katika chumba chenye vifaa mbalimbali, wakitoa huduma ya upasuaji kwa mgonjwa aliyelala kitandani.

Madaktari wawili waliovaa sare maalumu na barakoa, wakimuhudumia mtoto mdogo aliyelala kitandani kwa kutumia kifaa maalumu.

Mwanamke mmoja aliyevaa nguo ya rangi ya kijani akiwa amekaa katika kitanda, huku akiwa amembeba mtoto mchanga aliyevaa sweta jeupe na kofia, na kufunikwa na nguo ya rangi ya pinki.

Mtoto mmoja aliyevaa nguo nyeupe na bembea ya rangi ya bluu iliyotundikwa katika mizani ili kujua uzito wake akiwa katika chumba chenye picha ukutani kinachotumika kama kituo cha afya.

Chumba cha hospitali kilicho na mashine tofautitofauti, kina mwanamke mmoja ambaye ni muuguzi, akimuweka vizuri mtoto mchanga aliyetoka kuzaliwa katika mashine ambayo itamsaidia kukua vizuri, mpaka pale atakapokuwa sawa.

Wanawake wawili wakiwa katika chumba chenye vifaa mbalimbali vinavyotumika katika matibabu wakimuhudumia mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda kidogo.

Mwanaume mmoja aliyevaa koti jeupe na barakoa, akitoa huduma ya chanjo kwa kutumia sindano kwa mama aliyekaa kwenye kiti.

Mwanamke mmoja alievaa nguo za kitenge, akitoa chanjo ya matone kwa watoto waliopakatwa na wazazi wao, huku mhudumu wa afya alievaa sare nyeupe, na wengine wakiwazunguka.

Mmea wenye majani ya rangi ya kijani na maua ya rangi ya pinki uliopo katika ardhi kavu, unatumika kama dawa ya asili inayotibu magonjwa.

Meza kubwa, iliyofunikwa kitambaa cha rangi ya bluu, ikiwa na chupa za aina tofauti zilizofungwa vizuri zikiwa na dawa za asili, ambazo zinatumika kutibu magonjwa mbalimbali.

Maboksi yaliyo na dawa za asili, zilizotengenezwa kwa kutumia matunda ya porini. Zimehifadhiwa na kufungwa vizuri katika maboksi hayo. Dawa hizi zinatumika katika kutibu magonjwa tofautitofauti katika mwili wa binadamu.

Dawa ya miti shamba ya asili iliyo wekwa katika kopo na kufungwa vizuri, huku maelezo ya matumizi ya dawa hii yakiwa yameandikwa kwenye karatasi, na kubandikwa kwenye kopo. Dawa hii hutumika katika kutibu magonjwa ya binadamu.

Mfuko wa dawa ya asili uliofungwa vizuri na kuwekwa lebo ya karatasi, yenye maelezo kuhusu jinsi ya kutumia dawa hiyo inayotibu ugonjwa fulani.